Mhubiri amesimama jukwaani mbele ya umati mkubwa wa watu waliofurika uwanjani. Amevalia vazi jeupe refu na mkono wake wa kulia ameuinua juu akionyesha shauku na nguvu karibu naye kuna mimbari ya mbao na upande mwingine mpiga gitaa anayesindikiza.